Huu ni ukurasa wa kitabu cha mtoto wa shule ya chekechea. Hii ni kwa sababu kulingana na michoro na hesabu zilizofanywa katika kurasa huu, ni zile hufanywa na watoto wa shule ya chekechea.

Ubao mweupa umeandikwa na karamu ya rangi ya samawati. Ya kwamba Jumatatu tarehe ishirini na nne Februari mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Swali imeandikwa na wino ya rangi nyeusi, ya kwamba samweli alijibuje mungu alipomwita?

Mwanariadha mmoja aliyevaa shati iliyoandikwa Kenya kutoka nje. Yuko juu ya hakiti maalum cha walemavu. Kiti hichi nijamagurudumu na kinanisaidia katika kukimbia kwake.

Wanariatha wawili wamefunganishwa mikono pamoja na kamba. Mmoja akiwa ni msichana anayeitwa Koech na aliye jifunga kitu machoni na kwa hivyo haoni. Na aliye kando yake ni au mvulana aliyevaa shati ya rangi ya manjano huku wanakimbia pamoja.

Mlango mmoja lenye rangi ya udhurungi una lebo mbili zilizowekwa kwenye pande wake wa mbele lebo moja yasema mahabara ya kemia na lebo nyingine inasema mhabara ya bayolojia.

Madawati mengi yaliyo ya rangi ya hudhurungi pamoja na viti vyao , yamepangwa katika pembe moja ya chumba kinachodhaniwa kuwa ni darasa na juu ya madawati mengine kuna makaratasi meupe yaliyo na maandishi meusi . Kwenye madirisha kuna mapazia ya rangi nyeupe yaliyo na maua ya rangi ya zambarau .

Sehemu ya ukuta ya chumba fulani, imeeka, mabango, yaliyo andikwa, siku za wiki, Juma pili, Juma tatu, Juma nne, Juma tano, Alhamisi, Ijumaa, Juma mosi, na kando ya mabango hayo, kuna ubao wa rangi nyeupe, na nyeusi.

Sehemu moja ya uwanja, inavifaa mbalimbali vilivyo tengenezwa vya kusaidia watoto wakati wanacheza na katika uwanja huu, kando yake kuna nyumba ya mawe na kuna uzio wa mabati.

Viti yeupe vilivyopangwa kwa ustaarabu katika chumba kilicho na sakafu ya rangi ya udongo na meza za kuandikia na mlango mweusi.

Ratiba iliyoandikwa kwenye karatasi nyeupe. Ratiba hiyo ni ya shule ya kikristo ya Thika. Imechelewa kwenye ukuta wa rangi ya kijivu.

Mtu, aliyevaa, shati, ya rangi nyekundu, na, longi, nyeusi, na viatu nyekundu, anaonekana akiwa, katika, chumba, kilicho na vifaa, vya kufanya tizi, mtu huyu, anaonekana akiwa anaangalia kando, ni kama ameitwa na mtu, fulani.

Madawati mengi, yaliyotengenezwa kwa mbao na chuma na yaliyokuwa na sehemu ya kuketi na sehemu ya kuandikwa yamepangwa kwa ustadi ndani ya darasa.

Wanakandanda wawili, mmoja akiwa amevaa shati ya rangi ya kijani na mwingine nyeupe, huku uwanjani na wawili hawa, wanaonekana kuwa walemavu. Wawili hawa, wana mpira mbele yao na wanajaribu kufanya mazoezi.

Hizi ni kurasa za nambari themanini na sita, themanini na saba za kitabu cha mtoto wa shule ya chekechea; kulingana na michoro iliyochorwa humo na maandishi yaliyoandikwa kwenye kitabu hicho.

Madawati mawili yaliyo ya rangi ya hudhurungi yamewekanishawa pamoja katika darasa. Kando ya dawati moja kuna kiti na pazia za rangi ya zabarau zimeekelewa katika dirisha hizi za chuma hiki.

Wanakandanda wawili wa Kenya. Waliokuwa wamevaa sare za kukimbia. Wamejifunika bendera ya Kenya. Mmoja wao anaitwa Nancy Cherangat Koech na alizaliwa nchini Kenya. Msichana huyu hawezi kutazama.

Hizi ni kurasa mbili za kitabu cha mwanafunzi wa shule ya chekechea, hii ni ukurasa arubaini na sita na mwingine wa arubaini na saba na kurasa hizi zinaongelelea juu ya usafii na jinsi ya kufanya usafi wa mwili .

Ubao wa rangi nyeupe, umeandikwa maandishi, yanayosema, ijumaa Febiruali, mwaka elfu, ishirini, na ishirini na tano, swali, herufi ndogo hutumika wapi? Na herufi hizo zimewekwa kwenye ubao na, kwenye, upande moja wa ubao, kuna rula moja ya manjano.

Huu, ni ukurasa wa kitabu cha mwanafunzi wa chekechea cha kusoma. Kitabu hiki kimeandikwa kipindi cha pili, lishe bora, sarufi ,matumizi ya hiki na hivi. Hiki ni kitabu, hivi ni vitabu. Kitabu hiki ni kizuri, vitabu hivi ni vizuri. Hiki ni kiatu, hivi ni viatu. Kiatu hiki ni kibaya, viatu hivi ni vibaya.

Bango moja kubwa, lililo la rangi nyeupe, limeekelewa mlangoni kutumia vipini. Mlango huu ni wa rangi ya hudhurungi, na bango hili lina maandishi, yanayosema , when you enter this room, learning is fun and cooperation is expected. Our positive attitude and neutral respect are part of everything we do in say .

Kunaonekana sehemu ya watoto ya kucheza. Iliyo katikati kwa uwanja, ulio kwa maathari yanayoonekana ni kama, ni ya shule. Kando na sehemu hiyo ya kucheza ya watoto, kunaonekana kuwa na miti mikubwa iliyo na maua ya rangi ya manjano.

Watu wanne wanaodhaniwa kuwa ni wanariadha. Wawili wakiwa wanawake na wawili wakiwa wasichana. Wako kwenye uwanja wanakimbia.

Wachezaji wa mpira, wanakandanda, walio walemavu wanaotumia vifaa vya kusaidia kutembea. Wako uwanjani huku wakiwa wamevaa sare. Wanakandanda hawa wanajifunza kucheza mpira na kando yao kuna mwanamume mmoja aliyevaa shati la rangi ya manjano akiwa anawatazama na mknoni amebeba begi.

Huu ni ukurasa nambari sabini na nane wa kitabu cha mwanafunzi wa shule ya chekechea, kulingana na mchoro iliyoko kwenye ukurasa hii.

Faili za rangi mbali mbali na za aina mbalimbali zimeekelewa juu ya meza nyeupe katika chumba fulani kisichokuwa kinaonekana kwa uzima katika picha hii.

Nguzo ya bendera ilio pakwa rangi nyeupe iko katika mahali ambapo kuna miti kando yake, na katika picha hii kuna mawingu ya rangi nyeupe na ya samawati yanaonekana.

Alama moja nyeupe iliyoandikwa naaandishi ya kijani kibichi, yakwambwa mahali pa kukusanyika wakati wa moto imewekwa mbele ya tanki nyeusi iliyo katika sehemu fulani au kwenye uwanja fulani.

Chumba kilicho na meza za kompyuta na zenye skrini, kibodi na panya katika mazingira ya ndani , kuna viti vya plastiki na dirisha lenye pazia nyekundu nyuma ya meza.

Mwanamkemmoja yuko juu ya kiti kilicho na magurudumu matatu mwanamke huyu anadhaniwa kuwa mlemavu na ndio maana anatumia kiti, mwanamke huyu anajaribu kufanya mazoezi ya kukimbia kwenye uwanja hiki.

Mwanaume mmoja aliyekuwa waziri mstaafu wa masomo machogu amevalia mavazi ya rangi ya samawati na amesimama mbele ya bango kubwa lililona rangi la njano na lililoandikwa Kenya institute of special education mwanaume huyu amesimama mbele ya kipasa sauti akiongea .

Mtu mmoja aliyevaa saa mkononi ameketi kwenye kiti maalum cha magurudumu kunachoashiria ya kwamba yeye ni mlemavu na hawezii kutembea . Kwenye mapacha yake amebeba vitabu vinne, viwili vikiwa kubwa sana.

Mtu mmoja aliyevaa kofia nyeusi na shati nyekundu iliyoandikwa Kenya yuko ndani ya mashua na mashua iko ndani ya maji. Kando ya mashua hii kuna kiti maalum cha magurudumu cha kusaidia walemavu kutembea kwa sehemu moja hadi nyingine.

Nyumba moja kubwa inaonekana kwa sehemu tu, nyumba hii ina mabati ya rangi udhurungi na mbele ya nyumba hii kuna uwanja mkubwa ulio na nyasi ya rangi ya kijani kibichi, kando na nyumba hiyo kuna ukuta na kuna miti iliyo nje ya ukuta huo.

Kompyuta mbili, pamoja na kibodi zao na panya zao ziko juu ya meza na kando ya kompyuta hizo kuna vitabu vilivyomo juu ya meza.

Mwanaume mmoja Mkenya anayeitwa Wesley Kimeli Sang. Aliyezaliwa mwezi Machi tarehe moja mwaka elfu moja mia tisa tisini na nne. Anakimbia na anaulemavu wa mkono wako wa kulia.

Ubao mweupe una maandishi mengi yaliyoandikwa na kalamu ya rangi ya samawati. Katika pande moja ya darasa hilo kuna chombo cha kuekelea uchafu na kingine cha kusafisha sakafu.

Post ya bendera iliyo na rangi nyeupe na nyeusi imesimama katikati ya maua yaliyokatwa vizuri. Kando na maua hayo kuna uwanja mkubwa, uliopandwa miti na katika pembe moja ya a uwanja huo kuna tangi nyeusi.

Kompyuta ya aiana ya Del iko juu ya meza nyeupe . Kompyuta hii ina kibodi yake na kuna waya zilizoko kwa kompyuta hiyo . Kompyuta hiyo katika sehemu yake ya juu ina lebo iliyoandikwa NC tano.

Vitabu vingi vimepangwa juu ya meza. Vitabu hivi vimeandikwa longhorn sayansi ya kompyuta, kitabu cha mwanafunzi wa gredi ya saba. Kwenye meza hiyo kuna faili pia.

Nyumba iliyo na milango mingi na madirisha mengi na michoro katika sehemu yake ya mbele, inayodhaniwa kuwa ni shule. Mbele ya shule hiyo kuna mimea iliyomea na kukatwa vizuri na kuonekana kama maua. Na mbele ya maua hayo kuna uwanja mkubwa unaodhaniwa ndio wanafunzi huchezea.

Mwanamke mmoja kwa jina Hasia Sururu anajifunza kwenye mti wa boyse. Mwanamke huyu Yuko juu ya mashua na anajaribu kujifunza jinsi ya kuendesha mashua hiyo.

Bango moja kubwa limeandikwa Kucheza, Kusoma na Kukua Pamoja, na bango hilo lina mikono iliyochorwa ilioshika penseli huku ikiandika kwenye karatasi na watoto wawili waliovaa shati la rangi nyekundu na picha hizo mbili moja, imeandikwa kulia, ingine kushoto.

Nyumba moja kubwa iliyo na mabati ya rangi ya udhurungi, ina milango mingi na madirisha mengi. Mbele ya nyumba hiyo, kuna uwanja mkubwa na katika sehemu ya chini ya nyumba hiyo, kuna kiti cha rangi nyeupe huko.

Kitabu cha wanafunzi wa gredi ya pili kilichoandikwa health safety and manners kimekelewa juu ya dawati au meza.

Mwanamume mmoja amlemavu asiye na mguu mmoja na aliyevaa sare na kichwani amevaa kofia ya chuma nyeupe yuko ju ya baiskeli huku anaiendesha kwenye barabara.

Mtu mmoja aliyevaa kofia nyeusi na shati nyeupe iliyoandikwa jina KENYA yuko ndani ya mashua iliyoko ndani ya maji. Mtu huyu anaendesha mashua hii kutoka sehemu moja kuelekea nyingine.

Wanakandanda kadhaa waliovaa shati nyeupe zilizo andikwa jina Kenya na kaptura za rangi ya kijani kibichi na soksi za rangi ya kijani kibichi na viatu vya kucheza, wako uwanjani wakicheza mpira na ni walemavu wanatumia vifaa vya kutembea.

Mwanamke mmoja aliyevaa miwani, shati nyeupa. Ameketi kwenye kiti cha magurudumu na kiti hichi hutumiwa na watu walio nna ulemavu wa miguu. Nyuma yake kuna mtu aliyechuchuma nyuma ya kiti hicho. Aliyevaa shati ya rangi ya manjano. Mandhari haya ni ya uwanjani. Kando yao kuna watoto wawili wanatazama.

Mwanamke mmoja mkenya anaitwa Asita Sururu Mohamed aliyezaliwa mwezi wa Aprili tarehe 25, miaka 1992, Mombasani Kenya ameketi kwenye kiti na miguu yake haiko yote.

Vitabu vya wanafunzi wa grade ya saba ya Longhorn vya somo la sayansi ya kompyuta vinaonekana vikiwa vimepangwa juu ya meza na kando ya vitabu hivyo kunaonekana kuwa na faili zilizopangwa pia hapo kando. Chini ya meza kunaonekana kuwa na kiti cheupe na juu ya kiti kuna chaja ya kompyuta.

Watu wawili ambao wamevaa shati za rangi ya samawati, wanaonekana wakiwa wanakimbia, na kuna wengine kando yao ambao wameketi kwenye viti wakitazama. Mahali hapa panaonekana kuwa, ni pahali penye kuna uwanja mkubwa.

Vitabu vingi vimepangwa juu ya meza. Vitabu hivi vimeandikwa," Longhorn, Grade 7" na ni kitabu cha mwanafunzi, sayansi ya kompyuta. Chini ya meza iyo kuna kiti cheupe kilicho na charger ya kompyuta.

Wanariadha kadhaa wanainekana wakiwa kwenye mbio huku kuna wawili mbele waliokuwa wamejigunika macho na vitambaa na wengine wakiwa nyuma yao pia wakikimbia na mandhari haya inaonekana kuwa ni uwanja mkubwa wakiwa na watu wengine wakiwa wanawatazama wanariadha hawa.

Watu sita wapo uwanjani wakicheza mpira , watano kati ya hawa ni walemavu wanaotumia vifaa vya kusaidia kutembea . Mmoja aliyekuwa anatembea kwa usawa anadhaniwa kuwa ndiye anayewafunza jinsi ya kucheza mpira.

Bango moja kubwa limewekwa ukutani, bango hili limechorwa picha za aina mbalimbali, zisizoonekana kwa urahisi katika picha hii, bango hii lina maandishi pia isiyoonekana kwa urahisi lakini kuna maandishi makubwa yanayoonekana huko juu yanayosema maji ni uhai.

Vizima moto vitatu zimemfungiwa katika sehemu maalum. Kimoja ni cha rangi nyeupe, kingine cha rangi ya manjano na kingine cha rangi ya pinki.

Watu wanne, wako kwenye picha hii. Mmoja akiwa ameshikilia kiti cha magurudumu. Mmoja mwingine yuko ndani ya mashua na wengine wawili wako kwa maji kando yake.

Watu wanne wanaodhaniwa kuwa walemavu wameketi kwenye viti vya magurudumu vya walemavu na watu hawa wote wamevaa shati za rangi nyekundu katikati yao kunaye aliyechuchuma huko aliyekuwa sawa na nyuma yao kuna watu wanne wanaodhaniwa kuwa waonyeshaji wao wanaowasaidia.

Wanaume wawili wamesimama katikati ya mahali fulani ambapo kumejaa watu na wanaume hawa wameshikana mkono kana kwamba wanasaliana . Mwanaume mmoja aliyevaa shati nyeupe iliyoandikwa Kenya edf kimani amwjifunika macho na kitambaa cheusi au kifaa cheusi.

Mtu moja aliyevaa shati nyekundu na kaptura nyeusi amesimama kwenye uwanja huku kando yake kukiwa na watu wawili waliolemaa wanotumia vifaa vya kuwasaidia kutembea. Mahala hapa panaonekana kuwa ni uwanjani na mtu huyu ni kama anawasaidia kufanya matayarisho ya kucheza au kukimbia.

Kompyuta mbili nyeusi ikiwa pamoja na panya zao ziko juu ya meza nyeupe, kando ya kompyuta hizo kuna vitabu aina mbalimbali vilivyokuwa vimepangwa hapo.

Wanariadha wawili, mmoja akiwa ametangulia mbele ya mwenzake, na ameinua mikono juu na mwanariadha huyo amejifunika macho na kitambaa cha rangi ya samawati na amevaa vesti iliyoandikwa Kenya Alliance na jina lake limeandikwa kwenye vesti kama Kimani na mwengine yu nyuma yake akimshika mabega.

Wanawake wawili wamevaa nguo za rangi nyekundu na kando yao kuna watu wawili waliokaa kwenye viti vya magurudumu wakiwa wameinua juu bendera ya Kenya. Kando na walioketi kwenye viti vya magurudumu kuna wanaume waliovaa kofia nyeusi na shati nyekundu.

Kuna ubao wa rangi nyeupe uliogawa katikati na rula ya rangi ya manjano. Ndani ya darasa hilo, kuna madawati na viti, na kando huko pembeni kwa darasa hilo, kuna rafu na ndani ya rafu, kuna chupa ya maji iliyondani ya sehemu moja.

Chumba kimoja kinapazia za rangi ya machungwa, ubao mweupe na viti vya rangi ya udongo vilivyopangwa kwa mpangilio sambamba. Na katika darasa hilo pia kuna kompyuta nyingi zilizo kwenye pembe za darasa hilo.

Mlango mmoja uliopakwa rangi nyekundu una mabango mawili, na mabango haya ni meupe na yameandikwa na maandishi meusi. Bango moja linasema, "Grade 6C,", na bango lingine linasema, "MR Emoli."

Mwanamke mmoja, yuko katika sehemu fulani, ilio karibu na maji, mwanamke huyu amevaa shati ilio andikwa jina Kenya, na ameinua pango, lililo andikwa, Paris, mwaka, wa elfu mbili, na kumi na nne.

Hiki kinaonekana kua ni chumba kinachotumiwa kama darasa, kuna madawati mengi ambayo yamepangwa kwenye mlolongo pamoja na viti vyao na madirisha makubwa yaliyokua yamefungiliwa ilikuleta mwangaza unaotosha darasani.

Huu ni ukurasa wa kitabu choa mtoto wa chekechea. Kulingana na michoro iliyokuwa kwenye karatasi hii. Na kulingana na jinsi ya vile maswali yamechibiwa. Na kulingana na maswali yaliyo kwenye karatasi hii.

Mlango uliopakwa rangi nyekundu una mabango mawili. Mbele yake, moja likiwa limeandikwa, grade 1c na lingine chini yake likiwa limeandikwa teacher Agnes welcome .

Ubao moja wa rangi nyeupe uliopitishwa pembeni na mbao ya rangi ya hudhurungi umeandikwa maandishi mengi yasiyoonekana kwa wino wa kalamu ya rangi ya samawati, chini ya ubao huo kuna kifutio kilichowekelewa katika sehemu fulani.

Mwanamume mmoja amesimama mbele ya posta iliyoandikwa Kise Conference akiongelea ju ya mada iliyoandikwa empowerment and engagement in residential of children with disabilities .

Rafu iliyo ya rangi nyeupe ina faili mbalimbali ndani yake zilizo za rangi mbalimbali. Rafu hii imegawanywa kwa sehemu ndogo ndogo zilizokuwa zimeandikwa nambari.

Katika sehemu ya mbele ya nyumba hii kuna viti vyeupe na kuna uwanja mkubwa mbele ya nyumba hii. Kwenye uwanja huu kuna nguzo ya bendera na kando ya nguzo ya bendera, kuna tanki nyeusi na mbele ya tanki kuna bango moja iliyoandikwa mahali pa kukusanyika wakati wa moto.

Jumba kubwa ĺa gorofa lililo na madirisha mingi ya vioo lina bango katika sehemu ya chini iliyoandikwa ya kwamba wageni wapitie ofisini.

Chumba kinachoonekana kuwa darasa ambacho kina ubao wa rangi nyeupe uliokawiwa Kati kati na rula. Ndani ya hicho chumba kuna madawati na nyuma ya darasa kunaonekana kuwa na rafu nyeupe na ndani ya hiyo rafu kwa upande wa chini kunaonekana kuwa na chupa ya maji.

Kifutio cha ubao kilichokuwa cha mbao na kimewekewa godoro nyeusi. Kimewekelewa mahali ambapo palipo karibu na sakafu. Kando ya kifutio hicho kuna rula ya mbao.

Kompyuta nne, pamoja na kibodi zao na panya zao, ziko juu ya meza ya rangi nyeupe. Kando na meza hiyo kuna viti vya rangi nyeupe, na katika upande mmoja pembeni kwa meza hiyo kuna vitabu vilivyopangwa humo.

Mlango wenye rangi ya udongo ukiwa na kifaa cha kufunga na kufungua mlango huo wenye pembe moja unaonekana ukiwa umeandikwa katika sehemu ya juu kidato cha kwanza R.

Rafu mona iliyo katika pempe moja wa jumba, ina chupa ya maji ndani yake , kompyuta na vitabu. Katika jumba hilo kwenye ukuta kuna posta isiyoonekana vizuri imewekwa uko.

Upande mmoja wa nyumba umeandikwa mashua ya Noah na kuchorwa mashua hiyo ya Noah huku wanyama mbalimbali wanaingia hiyo mashua wakiwa wawili wawili .

Chumba hiki kina mlango wa rangi ya hudhurungi na kuna meza nyeupe iliyopangwa vitabu, kompyuta za rangi nyeusi na kibodi zao na panya zao . Kando ya meza hiyo kuna viti vya rangi nyeupe na juu ya kiti kimoja kuna chaja ya kompyuta hiyo, kuna mashine kando hapo iliyo na faili juu yake.

Mwanamke kandanda mmoja mlemavu ,asiyekuwa na mguu moja Yuko uwanjani na mbele yake kuna mpira ulio chini . Kwa mkono zake kuna vifaa vya kusaidia kutembea na mahali hapa alipo ni kwenye uwanja mkubwa ambao kuna viti vya watazamaji.

Madawati mengi, yamepangwa kwa pamoja, ndani ya darasa lililo na sakafu ya rangi ya udhurungi. Kwenye ukuta wa darasa hilo, kuna lebo au bango iliyowekwa humo, iliyo na maandishi yasiyoonekana vizuri lakini bango hilo ni la rangi nyeupe.

Wanawake saba walio vaa shati nyekundu zilizo andikwa jina Kenya wameketi kwenye viti vya magurudumu na viti hivi husaidia watu wasio weza kutembea ili kutoka sehemu moja Hadi nyingine.

Mwanaume mmoja Mkenya aliyezaliwa mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na sita mwezi wa Aprili tarehe kumi na tatu; anaitwa Samson Ojuka anaruka uwanjani na ni wa ulemavu.

Kompyuta nyingi ziko juu ya meza zikiwa pamoja na kibodi zao na panya zao. Meza hii ni ya rangi nyeupe na kando ya meza kuna viti vyeupe vinavyotumika kukalia. Katika upande mwingine wa chumba hicho kuna pazia ya rangi ya manjano na chini ya meza kuna chaja za kompyuta hizo.

Ubao wa rangi nyeupe uko kwenye ukuta. Ubao huu umeandikwa na kalamu ya wino iliyo ya rangi nyeusi na katika chumba hiki kuna kiti cheupe.

Rafu hii iliyopakwa rangi nyeupe imegawiwa vipande vidogo vidogo na kwenye vipande hivi kuna vitabu na faili za rangi mbalimbali , kando ya rafu hii kuna kiti kilicho cha rangi ya hudhurungi.

Kuna nyumba kubwa iliyo na madirisha mingi na mlango mmoja. Kwenye njia ya kuelekea mlangoni humo kuna maua yaliyopandwa na kukatwa kwa ustadhi. Mbele ya nyumba hiyo kuna mti uliomea katikati ya uwanja mkubwa.

Watu wawili waliovalia kofia za chuma na sare zinazofanana wako juu ya baiskeli wakiajri kufanya mazoezi.